Hiki ni kitabu kizuri kulingana na maandishi ambaye yameandikwa kwa juu ya hiki kitabu, inaonyesha kuwa hiki kitabu ni cha mwanafunzi wa grade ya pili ama darasa la pili na ni kitabu ambacho kiliandikwa na mwandishi ambaye anajulikana kama Richards Haydn na ni iko na muundo mpya wa huu muda.

Hivi ni vitabu nya hadithi inayo julikana kama hadithi andishi yenye imeandikwa. Iko na historia mingi sana na hii kitabu imeandikwa ni Ayubu mashakani na mtu mwenye aliandika anaitwa John Habway.

Hili ni jengo kubwa inaonekana kwa mabati inaonekana kuwa ni jengo ambalo limetoka tu kujengwa juzi kwa sababu inaonekana ni mpya. Pia tunaona kiwanjani yake iko sawasawa kabisa imezingatiwa usafi. Hakuna uchafu kabisa. Tunaona pia kuna miti mbalimbali kwa uko upande wa nyuma na sasa inavutia kabisa.

Hili ni kiwanja lenye muundo sawa kabisa. Ikona mashini ama ikona vifaa vya mchezo yenye watoto wanapenda kutumia na wanafurahia wakicheza nayo. Watoto wengi wanapelekwa hapa wakiwa na siku yao ya kuzaliwa ama siku yoyote wanapenda kufurahia wanapelekwa hapa wanaenda wanacheza, wanajifurahisha wenyewe.

Hapa ni darasani. Kunaonekana kuwa ni darasa ambalo limetoka tu kujengwa na ni mpya kabisa. Kunaonekana kuwa viti ni vipya na kila kitu ni mpya adi kwa chini ambalo limejengwa tu.

Hawa ni wachezaji ambao wako na itilafu ya kimwili. Tunaona wako na shida ya miguu na wako na miguu moja moja na wanatumia vifaa vya kujisaidia kutembea kucheza hiyo mpira. Tunaona wanacheza mpira kabisa wakiwa na furaha kumaanisha kuwa wameshajikubali na sasa wamejitokeza kucheza hiyo mchezo ya mpira.

Kitabu cha kiswahili kiko na maandishi ambayo yameandikwa hapo, juu ya hii kitabu kuwa ni kitabu ya nyota ya kiswahili, na ni kitabu ya darasa ya pili, nikitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili, yana mafunzo ambayo yanamsaidoa huyu mtoto wa darasa ya pili.

Hili jengo linaonekana kuwa ni jengo nzuri, ambalo linapendeza tunaona hilijengo pia liko na manyumba mengi, tunaona kuna ya chini na kuna ya gorofa juu, tunaona pia kuna kiwanjani ambaye imezunguka hili jengo, kiwanja yenye inavutia kabisa iko na maua mazuri.

Ni maandishi ambayo yametengenezwa kwa ajili ya watoto wadogo ya kuwafundishwa haswa wale wenye wamejiunga tu na shule. Tunaona ni maandishi ambayo yanaeza yakapendeza watoto wadogo. Pia tunaona kuna ubao, kuna maandishi ambayo yako hapo. Tena kuna kiti ambayo imewekwa hapo kwa darasani.

Hiki kiwanja inaonekana kuwa kiwanja yenye inapendeza kabisa tunaona imefagiliwa na safi Iko na maua yenye inapendeza, na kwa hii kiwanja tunaona kuna mkebe kubwa ya maji inayojulikana kama tangi ya maji tunaona pia kuna majengo yenye yamejengwa na yanapendeza kabisa tunaona ni kama Kuna viti iko hapo chini ya mjengo.

Hii ni jengo kubwa sana liko na manyumba mengi tunaona Kuna manyumba yamepangwa Yako hapo chini na pia Kuna zingine ziko Kwa gorofa juu imepakwa rangi yenye inaatumiwa sana kwa ofisi mean polisi ama Kwa askari ama police station Kwa hivyo inaeza kuwa Kwa polisi.

Hawa ni wachezaji. Tunaona ni wachezaji wenye wako na shida ya kimwili, na shida yenye wako nayo ni ya mguu. Tunaona karibu wote wako na mguu moja moja na wanacheza wakitumia mguu moja. Pia tunaona wanacheza mchezo ya mpira. Alafu kuna referee mmoja mwenye anawasaidia kuchezesha hio mpira. Anaonekana huyo mwenye anaongoza ndio ako sawa kimwili.

Ni kiwanja yenye watoto wanatumia kucheza. Kwa mara nyingi watoto wanapelekwa huko wanaenda kujiburudisha ama kujifurahisha labda kama ni siku ya kuzaliwa kwa mtoto ama kama mtu anataka kufurahisha mtoto huwa anapelekwa hapa anaenda anacheza. Na mtu ukipeleka mtoto kuna pesa unafaa kulipa ndio mtoto acheze ajibambe afurahie siku yake.

Hili ni jengo la darasa. linaonekana kuwa ni darasani na kwa hii darasa inaonekana kuwa ni safi na ikona ubao yenye ikona maandishi yamejaa na kunaonekana kuwa na usafi unazingatiwa huku

Huyu ni mwanadada ako na hitilafu ya miguu ama ya kimwili, tunaona anatumia kitu ya kujisaidia kutembea kwa sababu hawezi tembea mwenyewe kisha ako na mshale anataka kuirusha anaoneka kuwa ako kwa mchezo ya kurusha mshale na hapo kando kuna watoto wawili wamesimama kisha kuna moja mwenye ako hapo karibu na yeye ni kama anamsaidia kuzukuma hiyo kifaa cha kusaidia kutembea.

Hiki ni kitabu kizuri tunaona ni kitabu ambayo watoto wachanga ama watoto wadogo wanatumia. Wakati wanapojifunza kujifundisha masomo , naona kuna masomo kutoka alfabeti ya A Hadi Z na sasa inatumika na watoto wenye wamejiunga tu na shuleni.

Hiki kitabu ni kizuri kabisa ni ya mtoto mdogo mwenye amejiunga na shule sasa anajifunza kuandika ama kushike kalamu hili andike ni kitabu ambaye inapendeza kwa mtoto tunaona ikona mapicha mazuri na sasa mtoto mdogo anaweza akapenda kabisa.

Hili jengo ina majumba mingi sana. Tunaona kuna manyumba chini, kati na magorofa juu. Ni manyumba ambayo yanapangwa na hali ya nje nyumba hizi iko nzuri sana. Alafu kuna maua yaliyopandwa ikizungusha na inakaa nzuri sana hapo nje.

Haya maandishi yanaonyesha wakati wa saa. Tunaona hapo imeandikwa kwa ukuta kuonyesha kutoka saa sita mchana hadi saa sita ya usiku. Inaonyesha masaa ishirini na nne. Pia kuna maandishi hapo ya wanyama. Tunaona kuna sungura, pia kuna wanyama wengine.

Ni mwanadada ambaye anaendesha baiskeli kwa aina ya mchezo. Tunaona anang'ang'ana sana na anaonekana kuwa yeye ndio hodari na amejitolea kabisa kucheza hiyo mchezo. Ako kwa kiwanjani na tunaona ni yeye pekee yake ndio ako hapa.

Maandishi ambayo yanaonyesha kua unaelekea ofisini mwa shule ya upili ama shule ya juu kulingana na maagizo ambayo yamepatiwa kwa hiyo maandishi. Ni maandishi ambayo yanaelekeza mtu aende kwa ofisini.

Wanaonekana wadada wawili wako hapa wanatembea wakiwa na furaha, ni kama wanakimbia hadi ju tunaona wanalenga mbele. Ni kama kuna mchezo inaendelea ya kukimbizana na kwa hivyo sasa hawa wawili, kuna mmoja mwenye anasaidia mwingine, huyo wa kusaidiwa ni kama ako na hitilafu ya macho na kwa hivyo ni kama haoni vizuri. Tunaona anasaidiwa akicheza huu mchezo.

Ni watu wawili ambao wanafanya mazoezi ya kimwili. Tunaona mwenye anafanyiwa mazoezi ako na itilafu ya kimwili na kwa sasa anatembea kwa kifaa cha kujisaidia kutembea. Tunaona anayemsaidia ako sawa kimwili na amesimama. Kuna kitu ambayo ameshikia hapo, ili aigongegonge kwa mkono yake. Hii inasaidia kwa kimwili.

Ni mtu mwenye anaendesha baiskeli tunaona huyu amevaa nguo ya kuendesha baskeli amejikinga ama amefungua macho yake na pia mdomo yake tunaona huyu mtu akona shida ya kimwili kwa sababu anaendesha baskeli akitumia mguu moja tu, akona mguu moja.

Hawa ni wachezaji hodari wenye wanacheza mpiratunaona wanafurahia kabisa na wamejitolea kucheza na nguvu yote ingawa hawa watu wako na shida ya kimwili. Tunaona kila mchezaji ako na mguu moja tu alafu mwenye anawaongoza mtu mwenye anajulikana kama referee anasimama hapo kando anawashangilia.

Hapa ni darasani ya watoto wachanga ama watoto wadogo wenye wanaanza shule. Tunaona kuna maandishi yameandikwa kwa ukuta ya kufurahisha mtoto mdogo. Tena tunaona kuna maua yenye imetengenezwa vizuri sana ziko hapo.

Ni mlango ambayo inaonyesha kidato cha kwanza ra, venye imeandikwa tu hapo juu ya mlango. Tunaonyeshwa ni mlango nzuri sana na imeundwa kwa muundo ya hali ya juu. Inapendeza na imepakwa rangi ya kitambo.

Hawa ni wanariadha ambao wanaendelea kukimbia, wanaendelea na mchezo yao ya ukimbizi ama kukimbia wakiwa wamevaa sare za uwanjani. Kuna mmoja wa kutoka nchi ya Kenya anaitwa Kimani ako katikati, kuna mwenye anaitwa Santos na mwingine kwa shati yake ameandikiwa tu Nissan.

Hiki kitabu ni kitabu kizuri juu naona kuwa hiki kitabu ni ya somo la sayansi ya kompyuta na pia ni ya darasa la saba tunaona kuna kompyuta ambayo iko hapo na pia tunaona kuna mkono iimeshika hiyo kompyuta wakielekeza wanafunzi.

Ni waziri mjini mwa Kenya mwenye anatoka idara ya masomo. Tunaona kuna kitu anafundisha watu. Tunaona kuwa yeye anaogelesha watu na labda anaongelelea kitu fulani kuwafundisha watu kulingana na masomo ama idara yake.

Mlango ya aina yake. Tunaona ni mlango ambayo mtu anaweza akafunga na kufuli kutoka nje na tena mtu anaweza funga na kufuli kutoka ndani. Iko kwa hii jengo na inaonekana hili jengo ni jipya na ni ya hali ya juu kabisa. Tunaona pia kuna maua ambayo yanapendeza yamepandwa hapo karibu na hiyo mlango. Pia kuna maandishi ambayo iko kwa ukuta ya hiyo mlango.

Ni ratiba yenye inafuatwa shule, inaonekana hii ratiba ni ya Thika Road Christian Junior School na tunaona imeandikwa hapo ni ratiba ya kompyuta. Tumeandikiwa masaa ya kufanya somo fulani pia kuna wakati wa kupumzika na pia tumeonyeshwa watoto wanakula saa ngapi na wanamaliza masomo saa ngapi.

Kuna watu wengi wako hapa. Tunaona wamevaa nguo yenye ni sare na zinafanana za nyekundu. Tunaona kuna kina dada na vijana na akina baba na sasa kuna wengine wawili wanatembea wakitembea kifaa cha kusaidia kutembea kwa sababu wakona labda shida ya miguu na hao watu wamebeba kitu ambayo imeandikwa kuwa ni team Kenya.

Haya ni maandishi ya hisabati na ya kuandika ukipea wanyama majina. Tunaona labda ni ya mtoto mdogo, kwa sababu ni kazi yenye sio ngumu yenye iko hapa na tunaona ameshapea mwalimu apewe sahihisho.

Hili lango limeandikwa kuwa ni lango la darasa la kwanza Gredi ya C. Na ni kipande cha mwalimu ambaye anaitwa Agnes; kulingana na maandishi ambayo yako hapo inaonyesha kuwa Agnes ndiye anakaribishwa kwa hili jengo.

Ni wachezaji hodari wenye wako na hitilafu ya miili zao, tunaona wamejitokeza kwa kiwanjani na wako tayari kucheza. Inaonekana wanafurahia hiyo mchezo wanataka kucheza kuonekana kwa nyuso zao, wako na shati nyekundu na longi ya rangi ya majani, tunaona kuna referee mmoja ako huko nyuma.

Darasani kunaonekana kwa sababu kuna viti ambavyo watoto ama wanafunzi wanatumia kuketi. Pia tunaona kuna sanduku ambayo mtoto anatumia kuweka vitabu vyake na kalamau na vifaa vyote vya shule. Inaonekana ni darasani kwa sababu tunaona kuna ubao na sanduku pia ya kuweka vitu vya mwalimu.

Kitabu yenye inatumiwa na watoto wenye wako darasa la saba tunaona ni kitabu ya computer science na ni kitabu nzuri sana, watoto wengi wanafunzi wengi wanitumia na iko na mafunzo mengi.

Anaonekana huyu ndio kucheza kabisa kwa uhodari, tunaona anatoka nchini mwa Kenya na anaendesha meli kwa bahari au ziwa, tunaona kuna maji mengi sana yako hapo na lengo lake ni kufika mahali anaenda kwa sababu tunaona macho yake yanaangalia mbele.